Nguzo ndefu ya umeme yenye waya nyingi ikihakikisha kusambazwa kwa umeme kwa watu mbalimbali na makazi yao kama majengo, ofisi, shule na makazi ya watu.